Ndani ya Green House iliyojaa mimea mikubwa yenye majani mapana ya kijani, huenda ni migomba. Muundo wa Green House una fremu ya chuma na vifuniko vinavyopitisha mwanga. Mimea inonekana kuwa imestawi vizuri ikiashiria mazingira yanayodhibitiwa kwa kilimo endelevu.

Madhari ya kijani kibichi chini ya anga ya buluu safi yenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Mbele kuna ardhi ya udongo wa kahawia huenda ikiwa sehemu iliyolimwa au kupandwa hivi karibuni, mandhari ya nyuma imejaa miti mirefu na mimea mingi ikiashiria mazingira ya kitropiki.

Watu wawili kwenye maabara au mazingira ya viwandani wamevaa makoti meupe, neti za nywele na barakoa. Wanatumia mashine ya chuma yenye skrini na vitufe, labda kwa kuchanganya au kuchakata bidhaa. Inaonekana ni kazi ya usalama na usafi wa hali ya juu huenda katika sekta ya chakula au dawa.

Gari jeupe linabeba mzigo mkubwa wa ndizi mbichi zilizofungwa kwa kamba juu ya paa. Kuna majani ya migomba yaliyochanganyika na mzigo huo. Inaonekana ndizi hizi zinasafirishwa kwa ajili ya biashara au usambazaji sokoni.

Mwanamke alievaa shati ya rangi nyekunda na suruali ya rangi nyeupe akiwa amesimama katika shamba la migomba mingi yaliyo zaa.

Mtu aesimama katika shamba akiwa amevaa topu nyeusi na sketi ya rangi ya kaki. Kuna mimea ya kijani ikiwemo majani ya kigomba na kibanda cha nyasi upande wa nyuma. Mandhari inaonekana kuwa ya kijiji na ya kitamaduni.

Ng'ombe anatolewa maziwa na kuwekwa kwenye birika. Inaonekana kuwa biashara ya kufunga ng'ombe ili watoe maziwa.

Mkulima na ng'ombe wake anaonekana kuwa alikua anatoa maziwa kwenye titi la ng'ombe. Pia wanamfuga ng'ombe na yeye amevaa shati nyeupe na gumboot nyeupe.